Mikono miwili imeshikilia noti za benki kuu ya Kenya lenye thamani mbalimbali ikiwemo zile za shillingi mia tano na shillingi elfu moja. Inaonekana kama mtu anakabidhiwa ama anapokea pesa ama labda anahesabu. Kibofu cha kompyuta kinaonekana na suti la blaki na shati nyeupe inaonekana.

Rundo la matunda na mboga, kuna mamboga ya aina mbalimbali baadhi yakiwa na rangi ya kijani, njano na machungwa na mengine yanayofanana na mamboga ya kawaida yenye rangi ya kahawia. Yamepangwa katika kundi kubwa zikionyesha mvuno au bidhaa zinazouzwa sokoni.

Duka dogo au kibanda chenye lango la chuma la rangi ya kijani na blue kimeonyesha huduma za M-Pesa. Mbele ya duka, kuna mtu anayevaa kanzu ndefu ya blue na kufunga kichwa, akionekana kuelekea duka au kituo. Chini ya lango kuna njia tambarare ya zege, kuna vyombo vya majani na blue vilivyo nje ya duka, huenda vikahifadhi maji au bidhaa nyingine.

Eneo kubwa iliyojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Kuna aina mbalimbali za magari ikiwemo za kinafsi magari za abiria na zenye rangi tofauti kama nyeupe fedha nyekundu. Baadhi ya magari yanaonekana kuwa mapya huku mengine yakiwa yamefunikwa ikionyesha kuwa unaweza kuwa yanasubiri kusafirishwa au kuuzwa. Eneo hili linaweza kuwa uwanja wa kuhifadhi magari bandari ya magari yanayoingishwa sehemu ya maonyesho makubwa ya magari.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la matunda au mboga, kuna watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na bidhaa mbali mbali, wauzaji baadhi yao wamekaa, wengine wamesimama, wanaonekana wakihudumia wateja wao, rangi za nguo za watu na bidhaa zinachanganyika, ikiunda manthari yenye uhai na kelele.

Jengo la duka lenye mlango uliofunguliwa na una rangi ya buluu na uko wazi ukificha sehemu ya ndani. Upande wa kulia wa mlango kuna sehemu ingine yenye rangi kijanikibichi na kishale cha buluu. Mbele ya jengo kuna baiskeli iliyoegeshwa kwenye fremu nyeupe. Upande wa kulia wa baiskeli kuna pikipiki nyeusi iliyoegeshwa na shehemu ya mguu wa mtu inaonekana karibu na pikipiki hiyo.

Mama amesimama, kuna uchafu katikati ya barabara, kuna mavazi ya aina tofauti tofauti kama vile blausi, kuna rangi tofauti tofauti kama samawati na kuna mlingoti.

Safu ya magari ya kisasa yamepaki ndani ya karakana au chumba cha maonyesho. Magari haya yana rangi tofauti yakiwemo meupe, mekundu na meusi na yanaonekana kuwa ya aina moja, labda Mitsubishi Lancer Evolution kutokana na lebo iliyoonekana. Jengo linaonekana kuwa la viwanda.

Sehemu ya maonyesho ya magari au eneo la maegesho lenye magari mengi ya kifahari, yaliyopangwa kwa mstari mrefu. Magari mengi yanaonekana kuwa meusi au meupe. Gari la kwanza mbele upande wa kushoto ni jeupe. Nyuma ya magari kuna majengo marefu yenye ghorofa nyingi yanayoashiria, eneo hili liko jijini. Kuna nguzo za umeme na nyaya za simu juu. Na anga iko na mawingu.

Muuguzi wa afya ako anatumia kompyuta ya mkononi, amevaa mavazi yake ya kazi ya rangi samawati na ako na stetoscope shingoni mwake. Ukuta wa rangi ya samawati umemzunguka, michoro ya aina tofauti tofauti na kuna maandishi health insurance juu yao.

Gari kubwa la kifahari lenye muundo wa CUV likiwa limeegeshwa. Gari lina rangi nyeusi na lina fanana na Mercedes Benz G Wagon, likiwa na taa za mbele za duara na mbili kubwa. Kwenye bamba la namba mbele kuna maandishi 22 Rawa Auto likionyesha gari linaeza kuwa linauuzwa na Arawa Auto.

Bango lina kichwa kinachovutia kinachosema Get your bodaboda insurance cover whenever you are . Juu ya bango kuna picha zinazoonyesha waendeshaji pikipiki wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu na jaketi ya rangi ya manjano wakionyesha shughuli za bodaboda. Bango linaorodhesha aina mbili kuu za bima na gharama zake.

Mikono miwili ya mtu aliyevalia nguo nyekundu inaonekana ikishika na kupanga noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa zimepangwa vizuri katika mafungu zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa. Kuna meza ya mbao chini yake na...

Umati wa watu unaonekana wakiwa wamevalia manguo ya rangi tofauti tofauti kwenye soko kuna ambao wanatembea kwenye barabara wengine wakisimama na kuuza ndani ye mabati meusi na kuuza mavazi ya aina mbali mbali kuna mwangaza kuashiria jua na hali tulivu ya anga.

Duka la viatu labda kwenye soko la wazi ambapo jadi kubwa vya wazi za ndani vimepangwa na kuning'iniziwa. Viatu vingi vinaonekana kuwa vya rangi vya udhurungi au vya rangi kahawia vikiwa vimepangwa kwa safu nyingi. Baadhi vikiwa vimening'iniziwa kutoka juu na vingine vimewekwa kwenye meza. Mbele ya meza kuna mtu mmoja labda muuzaji.

Ndani ya jengo kubwa linaonekana kama kiwanda ya ukarakano na safu ya magari madogo yanaonekana kua mabasi. Baadhi ya magari hayo bado hayajakamalika huku yakiwa katika hatua ya utengenezaji na mengine yameweza kuchukua sifa kamili. Magari ya mbele ya rangi ya chungwa na meupe na boneti la baadhi ya gari liko wazi kuonyesha mchakato wa ujenzi.

Kuna watu watatu ndani ya jengo la rangi nyeupe. Wawili wameketi chini, huku mmoja akiwa ameinamilia. Kuna friji na kuna mchoro wa ng'ombe. Kuna maneno yameandikwa, "Yustina Milk", na " Shop ". Kuna milango ya samawati, ndoo ya kijani kibichi, meko, na sufuria.

Mkusanyiko wa magari yaliyopangwa kwenye mstari, labda kwenye eneo la maegesho. Magari yote ya maonyesho yanafanana kwa mtindo, yakiwa madogo na ya kisasa, na yanaonekana kuwa ya rangi nyepesi kama vile nyeupe na kijivu. Huenda ikawa mtazamo umeweka gari moja mbele zaidi na mengine yakifuatana nyuma yake, huku baadhi yakiwa yamefifia.

Mtangazaji wa bima ya nyumba ameonyesha mfano wa nyumba ndogo yenye kofia nyekundu na supu juu yake ikiashiria ulinzi. Kwenye tangazo kuna maneno, Home Insurance, na maelezo zaidi kuhusu huduma anazotoa kwa bima ya mali, ajali binafsi na bima ya vitu vya thamani. Chini kuna nembo ya kampuni iliyosimama pia sana kama mtoa huduma.

Gari kadhaa zimeonekana kuwa zimeegeshwa kwenye nyasi. Gari la COB la rangi ya buluu ya chuma imeegezwa kwenye eneo lenye miti nyuma yake. Watu kadhaa wamesimama mbele yake na anga inaonekana kuwa na mawingu na anga mchana.

Duka la nyama au buchari. Kuna vipande vikubwa vya nyama vinavyowekwa kwenye kaunta ya gilasi ambapo inaonekana kuwa na page ndani yake ya kuhifadhi nyama. Juu ya kaunta hii, vipande vingine vya nyama vimetundikwa. Nyuma kuna kuta za vigaevigae na vifaa vingine vya bucha. Mtu anayeweza kuwa muuzaji au mfanyikazi anaonekana amevaa koti jeupe upande wa kushoto.

Safu ya magari yaliyopaki kwenye eneo la ubinafsi yakiashiria kuwa ni sehemu ya kuegesha magari labda kwenye hafla fulani au sehemu ya biashara. Gari lililo mbele kabisa lina rangi ya buluu na lina namba ya usajili. Nyuma yake kuna gari jeusi na nyuma zaidi kuna magari mengine meupe. Majani ya kijani kibichi yanaonekana kwa nyumana kuna miti mirefu kwa umbali.

Namba elfu moja imeandikwa kwa ukubwa upande zote mbili za juu na chini kushoto. Benki kuu ya Kenya na central bank yameandikwa juu. Noti hii ina picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta. Nembo ya Kenya inaonekana katikati juu. Saini ya gavana wa benki kuu na waziri wa fedha zinaonekana chini ya maelezo ya kisheria. Namba ya siri inaonekana wazi upande wa kulia na pia umechapishwa upande wa kushoto.

Tangazo la blogu mpya kutoka kwa Mayfair Insurance, lenye kituo cha habari, New Blog Alert, ama ada, Comprehensive Guide to Choosing the Right Insurance Policy in Kenya. Tangazo hili linaonyesha pia mwonekano wa makala yenyewe kwenye kompyuta kibao na kifaa kingine, ikiwemo nembo ya, Mayfair Insurance. Chini ya tangazo kuna anwani za mawasiliano, ikiwemo tovuti ya kampani.

Sehemu ya kuuza maziwa safi imetengenezwa ikiwa na mashini za kisasa zinazofanana na ATM ambapo wateja wanaweza kujinunulia maziwa, wanaonekana kuwa na nebo milk na fresh milk zikionyesha bidhaa zinazouzwa, mtu amevaa shati jeupe anaonekana akimiminia kiyoevu kwenye glasi ya rangi ya chungwa.

Tangazo la bima ya teksi za KCB. Kikiwa na kichwa cha tangazo kinasema, "KCB Taxi Insurance". Chini yake inatoa ofa ya one month depo , shilingi elfu tatu mia tano. Pia inatajwa uwezekano wa kuongeza bima hiyo kuwa na mwaka mzima ndani ya siku thelathini. Kuna sehemu ya chini yenye tangazo, kuna magari matatu ikiwemo gari jeupe katikati yenye ishara taxi mbele, na magari mekundu upande wake wa kushoto na kulia.

Uwanja wa wazi wenye nyasi fupi ambapo magari kadhaa yameegeshwa, upande wa kushoto kuna gari aina ya Isuzu pickup , katikati kuna basi ndogo jeupe na gari jingine jeupe upande wa kulia. 𝑁yuma ya magari kuna vichaka na miti inayoshukiwa kuwa mimea mingi. Anga inaonekana kuwa wazi na hali ya hewa ni tulivu.

Gari ya aina ya pickup yenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari inaonekana kuwa na paa la mizigo au bar za chuma nyuma. Ikionyesha kuwa inaweza kutumika kwa kazi. Nyuma ya gari kuna mti mrefu wenye majani membamba na anga ni buluu safi.